Huu ni maporomoko ya maji katika msitu. Msitu huu inaonekana kama ni msitu wa Karura mjini Nairobi. Msitu huu unatoa kimbilio tulivu na ni maarufu kwa watembezi kukimbia na kuendesha baiskeli.

Huu ni mmea wa nyanya, unaonekana kuwa na nyaya nyingi ndogo nyekundu, zinazoning'inia kwenye mashina. Mimea umepandwa kwa mpangilio, labda kwa bustani au shamba ya kijani.

Huu ni bustani yenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri.